Hii sehemu ya soko ambapo matunda safi, mbivu na mbichi huzwa moja kwa moja kutoka wakulima au wafanya biashara kwa wateja. Unaeza kipata kwa kijumla au kirejareja kulingana na mahitaji yako.

domestic home insurance ni bima inayolinda nyumba yako dhidi ya majanga kama moto, wizi, uharibifu mwingine pamoja na mali iliyo ndani ya nyumba.

Hii ni bango na viwango vya kubadilisha fedha katika benki ya Oriental. Inaonyesha tarehe saa pamoja na viwango vya kununua na kuuza sarafu mbalimbali kama Dollar ya Merakani paundi ya Uigerazani, Euro na nyinginezo.

hii ilikuwa pesa taslimu ya zamani nchini kenya kwa kiasi ya elfu moja mia tano na mia tano lakini sasa imebaadilishwa na mpya ya sarafu inaonekana pesa hii haitumiki nchini

Hili ni sehemu ndodgo ambayo imejazwa na aina mbalimbali za toys kwa ajili ya watoto wadogo. Vitu vya kuchezea vimepangwa vizuri ili kuvutia watoto na kuwapa furaha.

Hii ni duka linalouza vitu vidogo vidogo vya bei nafuu kama kalamu, sabuni, karatasi ya kubebea kitu, pia Lina huduma ya mpesa ambapo watu wanaweza kutuma, kutoa au kupokea pesa kwa njia ya simu.

Hili ni treli kubwa lenye rangi ya majano na machungwa lililobeba magari kadhaaa. Treli hili lina sehemu mbili za kubebea magari, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Magari haya yanaonekana mapya na yamepakiwa vizuri.

Hii ilikua pesa taslimu ya zamani nchini Kenya lakini sasa imebadlishwa na aina mpya ya sarafu. Inaonekana kuwa pesa hii haitumiki tena kwa manunuzi au matumizi ya kila siku katika wakati wa sasa.

Hii ni treli ndogo lenye rangi ya kijivu lililobeba gari moja pekee. Ina sehemu moja ya kubeba magari. Gari huu inaonekana kuwa mpya na imepakiwa vizuri.

Hili ni duka linalouza vitu vya bei nafuu kama maji ya mineral water , soda juice na kadhalika. Pia linahuduma ya Mpesa ambapo watu wanaweza kutuma, kutoa au kupokea pesa kwa njia ya simu.

Haya ni magari yaliyopakiwa katika eneo safi na liloangaliwa vizuri. Magari haya yanaonekana kuwa ya biashara huenda kutumia kusambaza bidhaa au huduma mbalimbali.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja Kenya, inatumika kama mojawapo ya sarafu ya juu zaidi hapa nchini. Kunaonekana rangi ya kahawa na unaeza kujinunulia bidhaa mbalimbali kama nguo, chakula na kadhalika.

Sky shine auto painting . Ni duka ndogo linalouza rangi za kupaka kuta pamoja na rangi za michoro picha. Unaweza kupata aina mbalimbali. Pia lina huduma ya mpesa ambapo watu wanaweza kutuma au kutoa au kupokea pesa kwa njia ya simu.

Magari haya mapya wamepangwa kwa mpangilio maalum kwenye mahali kubwa wa maegesho. Mpangilio huu unaashiria maandalizi au usambazaji wa mauzo ya magari haya.

Huyu ni mtu ambaye anapokea pesa taslimu kupitia huduma ya Mpesa, anaonyesha message iliyotumwa na safaricom kwa simu yake na anashika elfu mbili za Kenya aliomtoa Mpesa wake, hii ni njia ya kisasa ya kutuma pesa na kupokea kwa haraka.

Hii ni bima ya afya ya COVERBORA MEDICAL COVER . Inasaidia kulipa gharama ya matibabu kama kulazwa, hospitalini, vipimo na hata huduma za mama na mtoto wake. Inatolewa kwa kibinafsi au kikundi.

Hili ni sehemu ambapo watu huuza vitu za utamaduni za jamii na kazi za mikono.

Maelfu ya magari mapya yamepangwa kwa mpangilio maalum kwenye uwanja kubwa wa maegesho. Mpangilio unaashiria kuwa maandalizi ya usambazi au mauzo ya magari haya.

Hapa ni soko la mboga ambapo unaweza kupata aina mbalimbali za mboga kama viazi, tomato , kitunguu na kadhalika. Unaweza kipata ya kijumla au kirejareja kulingana na mahitaji yako.

Hii ni treli kubwa lenye rangi nyeupe na nyeusi lilobeba magari kadhaa treli hili lina sehemu mbili za kubeba magari sehemu ya juu ma sehemu ya chini. Magari haya yamepakiwa vizuri na yanaonekana kuwa mapya.

Hili ni pango la viwango vya kubadilisha fedha inayoonyesha bei ya kununua na kuuza sarafu kama Dola. Ili kujua kiwango cha sasa cha kubadilisha pesa zao.

Hii ni pesa taslimu nchini Kenya yenye thamani ya elfu moja hamsini. Inatumika katika shughuli za siku kama kununua bidhaa, kulipa huduma na kadhalika.

Hii ni duka la maziwa ya Royal Fresh lina aina mbalimbali za bidhaa za maziwa kama yoghurt , maziwa ya kunywa, cream , maziwa ya pakiti, na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na zinavutia wateja.

Eneo hili soko la kuuzia boga. Ni mahali ambapo wauuzaji huleta mazao moja kwa moja kutoka shambani lao ili kuwauuzia wateja. Pia katika meza au vipande vya muuzaji huyo tunaweza kuona boga mbalimbali kama nyanya ,dania ,kitunguu na kadhalika.

Hawa ni vijana wawili wanaosalimiana kwa furaha, kuna mmoja anampatia mwingine kifunguo cha gari, inaweza kuwa hataki huyu amuendeshe gari lake ama anampatia kifunguo na gari yote as a gift .

Haya ni magari yaliyopakiwa vizuri kwenye eneo safi na lililoandaliwa katika kampuni. Magari haya yanaonekana kuwa ya biashara huenda ya kutumika kusambaza bidhaa au kwa huduma mbalimbali.

private insuarance ni bima inayotolewa na kampuni binafsi kwa ada malipo wa kila mwezi au mwaka ili kulinda kifedha endapo utaungua kupata ajali, kifo na malipo yako kuharibika

Hii ni ukurasa wa kuingia wa Kopo Kopo. Mfumo wa kidigitali wa kusaidia biashara. Mtumaji anatakiwa kuingiza jina lake, neno siri na kudhibitisha kuwa sii roboti ili kuendelea.

Hii ni tunda la tikitiki maji, ambalo ziko sokoni, lenye bado hazijauzwa. Limeiva sana, na lina ngozi ya kijani, yenye mstari ya kijani mbichi.

Haya ni magari yaliyopakiwa vizuri kwenye sehemu ya maegesho. Eneo hili ni safi sana na magari haya yanaonekana kuwa ya kuvutia na ya kisasa.

Hii ni pesa taslimu ya nchini Kenya. Zimewekwa kwa shilingi mia sita na elfu moja. Ni noti kubwa inayotumika kufanya manunuzi makubwa au malipo muhimu.

Hapa ni sehemu ya kupakiwa magari, na kuweka magari mingi hapa linaeza ashiria kua, watu wanaomiliki magari haya hawajaenda mahali mbali au walienda kuudhuri mkutano au sherehe fulani inayofanyika hapa karibu.

Hiki ni gari aina ya matatu ambalo linaonekana kuwa jipya yenye rangi ya kijivu na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijaitumika sana na lina hali nzuri.

Hiki ni gari aina ya matatu ambalo inaonekana kuwa jipya yenye yangi nyeupe na muonekano wake wa nje inaonyesha halijatumika sana na lina hali nzuri.

Hiki ni gari aina ya probox, ambalo linaonekana kuwa jipya lenye rangi nyeupe, na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na lina hali nzuri.

Haya ni magari yaliyopakiwa vizuri katika eneo safi na lililoandaliwa vizuri. Magari haya yanaonekana kuwa ya biashara huenda kutumia kusambaza bidhaa au huduma mbalimbali.

Hii ni bima ya maisha. Ni mpango unaolinda familia ya kifedha, endapo akifariki kampuni ya bima hulipa faida ya uharithi waliotajwa ili kusaidia familia yake baada ya kifo cha mhusika.

Hii ni treli kubwa yenye rangi ya maroon na kijivu lililobeba magari kadhaa. Treli hili lina sehemu mbili za kubebea magari, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Magari haya yanaonekana mapya na yamepakiwa vizuri.

Hii ni noti ya shilingi elfu saba na mia tano ya Kenya shilings .Kutoka kwenye sarafu ya zamani ambayo tayari imebadilishwa na haitumiki tena katika nchini huo.

hili ni dishbodi ya gari pia kipimo cha kiasi kinachojulikana na speedometer ,kipimo hiki kinaonyesha kasi cha gari kwa kilomita kwa sasa gari hililinaweza fikia hadi kilomita miambili sitini

Hili ni duka ndogo linalouza vitu vidogo vidogo vya bei nafuu kama peremende, maji ya kunywa, maziwa, omo, karatasi ya kujibebelea vitu na pia lina huduma la pesa ambapo watu wanaweza kutuma au kutoa pesa kwa njia ya simu.

Hii ni gari aina ya Hilux ambalo linaonekana kuwa jipya yenye rangi ya bluu nyeusi na mwonekano wa nje unaonyesha kuwa halijaitumika sana na lina hali nzuri.

Hizi ni ndizi mbivu maana ndizi ambavyo vimeiva vizuri na inaonekana kuwa rangi ya manjano, laini, ndizi kama hii hukua tamu sana na tayari kuliwa.

Madison general insurance ni kampuni ya bima inayotolewa huduma kama bima ya magari , afya, biashara na nyumba. Lengo lao ni kuwapa wateja usalama kwa kifedha dhidi ya majanga kama ajali, wizi au magonjwa kwa njia rahisi ya kuaminika.

Anziano Insurance Agency ni wakala wa bima unaosaidia watu kupata bima ya magari, afya, maisha na mali. Wanawasiliana kampuni mbalimbali za bima ili kupatia mteja huduma bora na kwa bei naafu.

hii ni sehemu ya soko ambapo watu huleta na kuuza viatu vya aina mbalimbali ,viatu vimepangwa kwa mtindo unaovutia ili kuvutia wanunuzi. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi muhimu muhimu ya biashara

Hii ilikuwa pesa taslimu ya zamani nchini Kenya lakini sasa imebadilishwa na aina mpya za rubi. Inaonekana kuwa pesa hii haitumiki tena kwa manunuzi au matumizi ya kila siku.

hizi ni pesa taslimu nchini kenya zinaweza kushikwa kama sarufi au noti pia zinaweza kutumika moja kwa moja katika manunuzi au malipo bila kutumia benki au simu

Hii ni gari aina ya matatu ambayo linaonekana kuwa jipya na yenye rangi nyeupe. Inatumika sana mjini kwa sababu ni rahisi kuendesha. mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na ni la hali nzuri.

Sunny Forex Bereau ni ofisi ya kubadilisha fedha za kigeni hapa watu wengi huja kubadilisha sarafu za mataifa mbalimbali kama vile dola ,yuro, paundi na zingine. Kwenda shilingi au kinyume chake.

hapa kuna magari ya michezo aina mbalimbali yameegeshwa pamoja katika eneo moja maalum. Inaonekana sehemu ya maonyesho au tukio la michezo ya magari haya.

Hapa ni soko la kuuza nyanya mbivu pekee. Hazijaichanganywa na mboga nyingine na zimetoka shambani hivi punde. Ni nzuri kwa matumizi ya haraka na zinaonekana kuwa na ubora wa hali ya juu.

Hiki ni gari aina ya Yelands ambalo linaonekana kuwa sio jipya sana lenye rangi ya navy blue na muonekano wake wa nje unaonyesha kuwa ilitumika kidogo lakini sio sana.

Haya ni magari yaliyo pakiwa vizuri kwenye sehemu ya maesho yenye nje ya nchi . Eneo hili ni safi na magari haya yanaonekana kuwa ya kuvutia na ya kisasa.

Hapa tunaona viatu vya kuteleza vikiwa vimepangwa kwenye soko kwa ajili ya kuuza. Viko aina na rangi tofauti na vina magurudumu chini kwa ajili ya michezo.

Hii ni bima ya afya inayosaidia kulipa gharama za matibabu. Unalipa mchango wa kila mwezi au mwaka kisha kampuni ya bima ina gharamia matibabu yako unapougua.

Hapa ni kama kunaendelea aina ya biashara ya viatu. Kuna viatu mbalimbali ziko hapa za wasichana, wavulana ,za kucheza mpira type zote ziko hapa, na ya kukimbilia pia.

Haya ni magari yaliyopakiwa katika eneo safi na lililoandaliwa vizuri. Magari haya yanaonekana kuwa ya biashara. Hueda ya kutumika kusabaza bidhaa au huduma mbalimbali.

Hili ni lori lililobeba vitunguu pekee ambavyo vililetwa sokoni kwa ajili ya kubiashara. Vitunguu hivi huuzwa kwa kijumla au kirejareja kwa wanunuzi mbalimbali.

Hii ni pesa ya maelfu kulikuwa kunatumika hapa nchini Kenya. Kutoka kwenye sarafu ya zamani ambayo tayari imebadilishwa na haitumiki tena katika nchini huo.

Glory Forex Bureau ni ofisi inayotuma huduma kama, husaidizi wa nyaraka, usafiri au huduma za kijamii, kulingana na maitaji ya wateja wao.

Motorcycle insurance , bima ya pikipiki ni huduma inayokulinda dhidi ya hasara kama ajali, wizi, moto au kuharibu mali ya mtu mwingine. Ni muhimu na inahitaji kisheria.

Hii ni lori kubwa lenye rangi ya machungwa lililobeba magari kadhaa. Lori hili lina sehemu mbili za kubeba magari, sehemu ya juu na sehemu ya chini. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yamepakiwa vizuri.

Mount Kenya Milk Depot, huuza aina tofauti za maziwa kama maziwa fresh , maziwa yaliyopunguzwa mafuta, mala, na pia huuza yoghurt kwa neno tofauti. Maziwa haya ni salama na bora kwa lishe yetu.

Hapa ni soko la mboga, ambapo unaweza kupata aina mbalimbali za mboga. Ziko za mbichi na zenye ziko tayari kutumika. Unaweza kupata au kununua kwa kijumla au kijereja kulingana na mahitaji yako.

Hapa ni soko la wazi lenye watu wengi. Wafanyabiashara wamepanga mboga kama nyanya, pilipili na machungwa chini ya ardhi. Wanunuzi wanachagua bidhaa zao huku wengine wakipita.

Hiki ni gari aina ya Alto ambalo linaonekana kuwa jipya lenye rangi nyeupe na muonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na lina hali nzuri.

Hii ni bango la viwango vya kubadilisha fedha katika benki la Oriental, linaonyesha tarehe, saa, pamoja na viwango vya kununua na kuuza sarafu mbalimbali kama dola ya Marekani, pouni ya Uingerezani, euro , na nyinginezo

Hiki ni gari aina ya prado ambalo linaonekana kuwa jipya yenye rangi nyeusi na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na lina hali nzuri.

Hili ni duka linalouza vitu vidogo vidogo vya bei na amu kama marashi ndogondogo, sabuni mpira, maji ya kunywa na kadhalika. Pia lina huduma ya pesa ambapo watu wanaweza kutuma au kutoa pesa kwa njia ya simu.

Eneo hili ni soko la kuuza mboga, ni mahali ambapo wauzaji huleta mazao yao moja kwa moja kutoka shamba lao ili kuuzia wateja. Pia katika meza ya muuzaji huyu tunaweza kuona mboga mbalimbali kama viazi ,kitunguu, dhania ,pilipili nakadhalika.

Hizi ni tairi za gari ambazo ni sehemu muhimu za usafiri. Zinawezesha gari kusonga kwa urahisi barabarani na hutoa mwelekeo, uthabiti na usalama wakati wa kuendesha

Maelfu ya magari mapya yamepangwa kwa mpangilio maalumu kwenye uwanja mkubwa wa maegesho, mpangilio huu unaashiria maandalizi ya usambazajia au mauzo ya magari haya.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ni noti yenye thamani kubwa zaidi nchini hutumika kununua au kulipa huduma mbalimbali kama chakula, usafiri, nguo na kadhalika.

Haya ni magari yaliyopakiwa vizuri kwenye sehemu moja au laini moja. Mazingira yao ni safi na yanaopendeza watu au huvuta watu.

Hii ilkua pesa taslim ya zamani lakini sasa hivi ishabadilishwa na aina mpya ya sarafu. Inaonekana pesa hii haitumiki tena kwa manunuzi au matumizi wa kila siku katika wakati wa sasa.

Hii ni duka linalouza vitu vidodgo vidogo vya bei nafuu kama kalamu, mpira, sabuni na kadhalika. Pia linahuduma ya mpesa ambapo watu wanaweza kutuma, kutoa au kupokea pesa kwa njia ya simu.

Hapa ni soko la mboga ambapo kuna zingine za mbichi na kuna zingine ziko tayari kutumia. Mboga hizi ni safi pia zimepangwa vizuri sana na ziko tayari kuuzwa kwa wateja.

Haya ni magari yalio pakiwa vizuri sana kwenye sehemu ya maagesho. Eneo hili ni safi sana na magari haya yanaonekana kuwa ya kuvutia na ya kisasa pia.

Hapa ni soko la nguo za mitumba ambapo unaweza kupa nguo wa kila aina. Wauzaji huza nguo zilizotumika kwa bei nafuu kwa watoto wa kike na wa kiume.

Hii ni gari ndogo aina ya Alto yenye rangi nyeupe. Inatumika sana mjini kwa sababu ni rahisi kuendesha na pia huichukia mafuta mingi na nafuu kwa matunzo.

Hapa ni sehemu ya maegesho ya magari iliotegenezwa ili magari yasilete masongamano kwa barabarani. Ni eneo safi, wazi na kila mtu anaweza kuegesha gari lake kwa urahisi.

Hapa ni soko la kuuza mboga. Ni mahali ambapo wauzaji huleta mazao yao moja kwa moja kutoka shambani lao, ili kuuzia wateja na wao pia wapate pesa nyingi.

Eneo hili ni soko la biashara ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Wakati wateja wengi wanapofika, hasa wakati wa msongamano wa watu, ndipo wauzaji hupata faida nyingi.

Hapa ni soko la nyama ambapo nyama ya aina tofauti huuzwa, kama nyama ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, na unaweza kuona meza ya wachinjaji au wauzaji wa nyama wakiwa wamepanga vipande vya nyama tayari kuuza.

Hiki ni gari aina ya matatu ambalo linaonekana kuwa jipya yenye rangi nyeupe na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na lina hali nzuri.

Hapa ni soko la mboga ambapo unaweza kupata aina mbalimbali za mboga. Zipo za mbichi na pia zenye ziko tayari kutumia, na unaweza kununua kwa kijumla au kirejareja kulingana na mahitaji yako.

Hii ni meza ndogo ya biashara ambapo, huuza bidhaa za asili zinazotumika katika tiba za jadi, na watu wengi pia hupenda hizi vitu na hununua.

Hapa ni sehemu ya biashara aina ya supermarket ambapo huuzwa bidhaa mbalimbali kwa wateja. Sasa hivi kuna watu waliopo eneo hilo ambao wanaonekana kama wateja wakichagua bidhaa wanazotaka kununua.

Eneo hili ni soko la kuuza mboga safi ni mahala ambapo wauzaji huleta mazao yao moja kwa moja kutoka shambani ili kuwauza wateja. Pia katika meza au vipande za muuzaji huyo tunaweza kuona mboga mbalimbali.

Hiii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ni noti yenye thamani kubwa zaidi nchini. Hutumika kununua au kulipia huduma mbalimbali kama vile nguo, chakula na pia usafirishaji.

Huyu ni msichana anayejaribu kumpatia kijana kifunguo ya gari ili amwendeshe akue dereva wa gari wake ama anampatia hiyo kifunguo wa gari as a gift .

Hili ni duka la wakala wa M-pesa, ambapo huduma zinazotolewa ni pamoja na kutoa pesa taslimia yaani cash , au kutuma pesa kwa simu ya mkononi wa mteja kwenda kwa simu ya mtu mwingine. Pia wanaeza fanya io biashara ya kuuza simu laptops , batteries , na pia io biashara ya kufanya printing yaani photocopy . Na hilo hilo pia, wanaeza uza vitabu, maji ya kunywa pia.

Eneo hili ni soko la kuuza mboga safi. Ni mahali ambapo muuzaji huleta mazao yao moja kwa moja kutoka mashambani ili kuwauza wateja na pia katika meza au vipande vya muuzaji huyo tunaweza muona kwamba kuna mboga mbali mbali kama nyanya, dania, kitunguu na nyingine nyinginezo.

Mount Kenya Milk Depot huuza aina tofauti ya maziwa kama maziwa fresh ,maziwa yaliyopunguzwa mafuta, mala na pia huuza yoghurt kwa ladha tofauti, maziwa haya ni salama na bora kwa lishe ya familia.

Hapa ni saluni ya wasichana ambapo hutengenezwa nywele zao kwa kuzisafisha na kuzizingatia au kupigwa pasi yaani blowdry , hupakwa make-up usuni na rangi kwenye juu ya macho na kuchapishwa.

Hiki ni gari aina ya matatu ambalo linaonekana kuwa jipya lakini sio sana, yenye rangi nyeupe na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijatumika sana na lina hali nzuri.

Hii ni sehemu ya biashara ambapo huuza matunda na mboga mbalimbali. Ni eneo la soko ambapo watu wengi hukuja ili kununua mboga freshi kwa matumizi ya kila siku nyumbani.

CIF family medisure ni bima ya afya inayolinda familia nzima dhidi ya gharama za matibabu. Inagharamia huduma kama kulazwa hospitalini, kumpa dawa, kliniki na vipimo.

Hapa ni sehemu ya kupakiwa magari. Pia naeza ona hema linalo ashiria kuwa watu wanao miliki magari haya huenda kuhudhuri mkutano au sherehe fulani inayofanyika karibuni.

Cif familymade insurance ni bima ya afya inayolinda familia nzima dhidi ya gharama za matibabu. Inagharamia huduma kama kulazwa hosipitalini, kliniki na dawa.

Hiki ni gari aina ya matatu ambalo linaonekana kuwa jipya, yenye rangi nyeupe, na mwonekano wake wa nje unaonyesha kuwa halijaitumia sana, na lina hali nzuri.

Hii ni noti ya shilingi elfu saba na mia tano ya Kenya, kutoka kwenye sarafu ya zamani ambayo tayari imebadilishwa na haitumiki tena katika nchini.

cis family medisure ni bima ya afya inayolinda familia nzima dhidi ya gharama za matibabu. Ina gharamia huduma kama kulazwa hospitalini kliniki dawa na vipimo pia.

Maelfu ya magari mapya yamepagwa Kwa mpangilio maalumu kwenye uwanja kubwa wa maegesho, mpangilio huu unaashiria maandalizi ya usambazaji au mauzo ya magari haya.